Tunaiona mimea iliyonawiri vizuri, lakini bado inanyunyiziwa dawa. Ili iweze kuwa inatoka na afya njema. Tunamwona mtu aliyesimama hapo ambaye anaifanya hiyo kazi vilivyo.

Picha hii inatuonyesha mwanaume aliyesimama , amevalia sare zake za kikazi , kichwani amevalia kofia na tukiangalia vizuri amesimama mahala pa kuoshea mikono.

Tunaona wauguzi ambao wanasaidia mtoto ni kama wanamchanja wauguzi hawa wamevalia nguo nyeupe naye mama mtoto ambaye amembeba mwanawe mkononi yuonekana kwamba ni kama amemleta mwanawe ili aweze kusaidika.

Mama ameketi kwenye kitanda. Anamshika mwanawe. Inaonekana kuwa ana furaha. Nyuma yake tunaweza kuiona neti nyekundu ambayo imefungwa. Ukuta wao ni wenye rangi imepakwa inayokaa vizuri, kweli yapendeza.

Chupa hii inatuonyesha vitembe vya dawa ambavyo ndani yake kunazo tembe zinazotumika kuponya magonjwa aina mbalimbali kifuniko chake ni cheusi.